Hapa ni darasani. Darasani humu munaonekana pahali ambapo wanafunzi wanaweza kuweka vitu kama ruler na duster . Pia ukuta huu inaonekana kuwa imepakwa rangi vizuri . Hapa kando pia kunaonekana kuwa mlango iko vizuri , ubao pia iko vizuri , wanafunzi wanaweza kusoma vizuri

Hii ni wizara ambayo inasimamia watoto ambao wana ulemavu, hii husaidia watoto kama hawa kupata masomo, tena waweze kujua mengi kuhusu masomo, pia wanaweza kupata usaidizi mwingi kwenye serikali wanapo jihusisha na wizara hii.

Hii ni mtihani ya mtoto wa chekechea na hii ni mtihani wa somo la hisabati kunao ya kutoa na kuongeza kwenye hisabati hii.

Hili ni kitabu ambacho hutumiwa na wanafunzi wa chekechea. Kitabu hii ina jina play learn and grow together . Huko juu kunao watoto ambao wamechorwa huko juu. Pia kunao mikono ambao inaonekana ikiandika kitabu kwenye juu ya kitabu hii.

Hapa ni shuleni, shuleni humu kunaonekana kuwa imejengwa vizuri milango pia yamewekwa vizuri pia shule hii inaonekana kuwa ni ya gorofa moja. Hapa nje kuna maua ambazo zimepandwa ili iweze kurembesha uwanja wa shule pia nyasi imekatwa kwa utaratibu mzuri ili wanafunzi wasikulwe na wadudu.

Hapa ni jumba la kufanyia mazoezi ,pia hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo zake zakufanyia mazoezi , kwenye shati lake lina bendera la nchi ya yetu Kenya ,pia hapa kuna mashini ambayo alikuwa anatumia kufanyia mazoezi ,pia jumba hili linasaidia kujenga mwili za binadamu kuwa na afya nzuri.

Hili ni darasa la chekechea, hapa kwenye ukuta ina majina ya wiki, imeandikwa hapa ili wanafunzi waweze kufunzwa jinsi ya kuhesabu masiku kwa wiki. Hii inasaidia pia kujua siku za wiki na pia kujua wakati wa kuenda shuleni na wakati wa kutoenda.

Hapa ni shuleni ,na humu ni darasani ambapo wanafunzi ambao wanajifunza kuhusu tarakilishi wanaisomea. Tarakilishi imewekwa hapa kwenye meza ikiwa na kila kitu hapa ,wanafunzi wanafunzwa kutumia tarakilishi ili waweze kujua mengi kuhusu somo hilina wajue kutumia teknologia ya kisasa wanapomaliza shule yao.

Hapa ni darasani, darasani humu unaonekana ni pasafi sana hapa mbele kuna mahali ambapo panawekwa rula na duster .Hii husaidia wanafunzi kutopoteza vitu vya kutumia darasani pia ubao inaonekana kuwa ni safi sana kwa sababu wanatumia futio kufuta uchafu kwa ubao.

Hiki ni kitabu cha watoto wa shule ya msingi. Hapa wanaonekana kuwa wanaonyeshwa jinsi familia zao inaweza ikapata mahitaji. Pia kunao michoro ya vitu ambavyo vinahitajika kwenye maisha ya binadamu.

Hapa ni shuleni, shuleni humu inaonekana, kuwa ni shule mzuri sana, hapa kuna paipu ambayo inaleta maji kwenye paa la nyumba, na kupeleka hadi kwe tanki, pia hapa kwenye ukuta inaonekana kuwa kunayo kengele ambayobinatumia nyaya za umeme, ili watoto waweze kujua wakati, pia kunao mataa hiko juu zinazo tumika usiku.

Hiki ni kitabu kitabu hiki kinaonekana kuwa ni kitabu cha kiswahili. Hii inaonekana kuwa ni kitabucha wanafunzi wa shule ya msingi. Wanafunzwa wa kutumia ngeli kama ipasavyo. Hapa kwenye kitabu kuna michoro ya watu wawili, mzee na mtoto mdogo.

Hapa ni darasani. Tarakilishi zimeweza kupangwa kwa meza. Hii ni darasa ambayo wanafunzi wanakuja hapa ili waweze kusomea somo la tarakilishi na kujua mengi kuhusu tarakilishi.

Hapa ni dar.. shuleni. Shuleni humu kunaonekana kuwa ni shule ya msingi. Hili ni darasa la kwanza C. Hapa kwenye mlango imeandikwa kuwa mwalimu anayefunza darasa hili ni mwalimu Agnes na imeandikwa jina karibu.

Hiki ni kitabu cha watoto wa shule ya msingi. Inaonekana kuwa kitabu hii inatumiwa kufunza watoto jinsi ya kufanya usafi. Pia kuna mahali ambapo wanatumiwa kufunza jinsi ya kusafisha vitu kama viatu na shati.

Hili ni karatasi ambayo inatumiwa shuleni ili kufunza wanafunzi jinsi ya kutumia vitu ambavyo vilikuwa vinanunuliwa hivyo na kutumia kutengeneza vitu vingine.

Hapa kunao watu wenye ulemavu. Wanaonekana wakiwa wamevalia shati ambazo zimeandikwa jina Kenya. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana akiwa amesuka nywele yenye rangi inayofanana na bendera yetu.

Hapa ni darasani. Darasani humu inaonekana kuwa ni pahali ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza kutumia tarakilishi. Kila tarakilishi imewekwa kwenye meza kwa pahali ambapo mwanafunzi anaweza kuketi. Pia huko juu kunao upao ambao unatumia kufunza wanafunzi hapa. Tarakilishi inawasaidia wanafunzi kujua kutumia kiteknolojia ya kisasa kwa haraka.

Hapa ni darasani. Darasani humu unaonekana kuwa ina madawati. Madawati haya yanaonekana yakiwa yamepangwa vizuri. Tena viti vimegezwa mahali ambapo kila dawati ipo. Tena huko kando kuna shelfu ambazo wanafunzi wanatumia kuziweka vitu vyao. Hapa pia kuna ubao ambao una rangi ya nyeupe.

Hapa ni michezoni kunao watu ambao wanashabikia mama huyu. Mama huyu anaonekana kuwa na ulemavu ilhali ako na talanta ya kurusha mkuki.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana ana ulemavu wa kutembea. Pia kwenye miguu yake ameegesha vitabu hapa. Ina maana mtu huyu ni msomi. Pia anatumia kiti cha kutembea ili aweze kutembea.

Hapa ni shuleni na humu ni chumba ambacho wanafunzi wanakuja ili wajifunze somo la tarakilishi. Tarakilishi zimepangwa vizuri kwa kila meza.

Hapa ni shuleni, madarasa yamejengwa vizuri, tena kuna maua ambayo yamepandwa hapa, nyasi zimekatwa vizuri ili kuondoa vidudu kwenye nyasi, hii huondoa wadudu kuwa na pahali pazuri ambapo wanaweza kusomea, na waweze kuwa na masomo bora na kupita kwenye masomo yao.

Hii ni karatasi ambayo inasaidia watu kujua umuhimu wa maji kama vile kunao mahali ambapo imeandikwa mahali ambapo maji yanapatikana na jinsi ya kutumia maji na matatizo ambayo yanatokea wakati watu hawatunzi maji.

Hapa kunao shuleni, shuleni humu kunao maua ambazo zimekatwa vizuri na ina meremeta, tena nyasi imekatwa vizuri. Humu uwanjani ni safi sana. Pia madarasa yana mjengo wa ghorofa. Hapa nje kunao bendera ya shule, na ni mrefu sana.

Hapa kuna watu ambao wamekuja ili waweze kushuhudia michezo, na hapa kwa uwanja kuna mama ambaye anaonekana ana ulemavu ilhali ana talanta ya kukimbia.

Hapa ni watu ambao wanashiriki mchezo wa riadha. Kunao mwanamke na mwanaume. Mwanaume huyu anaonekana akimsaidia mwanamke huyu kukimbia kwa sababu hana uwezo wa kuona. Hata ingawa ana ulemavu wa kuona, pia yeye ana talanta ya kukimbia.

Hapa ni shuleni, shuleni humu inaonekana kuwa ni ya ghorofa kunayo stairs ambazo wanafunzi wanatumia ili kupanda huko juu na kufikia madarasa yao. Pia hapa kwenye shule hii imepakwa rangi vizuri pia huko kwenye uwanja kunaonekana kuwa ni pa safi sana.

Hapa kuna watu ambao wamekusanyika , kuna watu ambao wanaonekana wakitembea kwenye viti vya kutembeza watu wenye ulemavu na watu ambao wanawasaidia kuwatembeza ,watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia nguo nyekundu ,pia mmoja wao ambaye anatangulia anaonekana akiwa amebeba bendera ya Kenya juu ,pia huku kando kando kuna mashabiki ambao wamekuja kushangilia.

Hapa ni mtoni, na huku kuna mama ambaye anaonekana akiendesha meli. Hii ni mchezo ambayo inafanyika humu nchini na watu wengi wana talanta kuhusiana na mchezo huu.

Huu ni darasa wa watoto wa chekechea huko juu kuna alphabeti ambazo imeandikwa kwa herufi kubwa na herufi ndogo. Hapa chini kuna majina ya miezi katika mwaka tena hapa kando kuna majina ya masiku katika wiki.

Hiki ni kitabu cha darrasa la pili. Imeandikwa competence based carriculum . Hii ni kitabu ya environment . Hapa juu ya kitabu kunao mitungi ambazo zimechorwa hapa. Tena kuna gambut na vitu vinginevyo. Hapa pia kuna nambari ambayo unaweza ukapiga ili uweze kupata usaidizi kuhusu kitabu hiki.

Hapa ni karatasi zenye rangi tofauti tofauti. Karatasi hizi zinatumiwa kwa kufunza wanafunzi. Mwalimu anaweza akachora vitu ambavyo wanafunzi wanaweza kutumia kusoma kwa kutumia karatasi hizi na kuwafunza wanafunzi vitu mengi. Pia karatasi hizi zinaweza zikatumiwa kuunda vitu vya urembesho.

Hapa ni darasani. Darasani humu imepangwa vizuri. Madawati na viti vya wanafunzi imepangwa kama ipasavyo. Tena, huko kwenye sakafu inaonekana kuwa ni pasafi. Hii husaidia wanafunzi kuwa na masomo bora bila uchafu wowote.

Hapa ni shuleni. Shuleni humu unaonekana kuwa hapa ni uwanja wa kucheza. Kuna vitu vingi vya kucheza hapa kwenye uwanja wa shule. Vitu hivi husaidia watoto kujenga akili na kuwa na mwili bora kwa sababu ya mazoezi amabao wanafanya hapa kila wakati. Pia hii shule ina majengo mazuri sana.

Humu ni darasani, darasani humu inaonekana kuwa ni darasa la watoto wa chekechea ,kwa sababu huku juu kuna alfabeti ,pia hapa chini kunao majina ya siku, pia hapa kwenye ubao unaonekana kuwa vitu ambavyo vimeandikwa hapa ni ya watoto ambao bado wanajifunza kusoma na kuandika vitu vya kusoma.